Mgonjwa amelala kitandani, mguu wake umefungwa bandeji na inavifaa vya chuma . Amefunikwa kwa blanketi jekundu lenye miraba. Kuna chupa za plastiki na vikombe vya kijani na pinki karibu. Inaonekana ni wodi ya hospitali.

Kundi la madaktari wakiwa wamekusanyika karibu na meza ya upasuaji. Wamevalia mavazi ya buluu na kofia za kijani. Taa inatoa mwangazi, ni operesheni ya matibabu inayoendelea hospitalini.

Mwanamke amevaa barakoa na fulana nyeupe, akizungumza na mgonjwa. Anaonekana kuwa mfanyakazi wa afya, akiwa na kitabu mkononi. Kuna bango kubwa la kijani ukutani. Ni chumba cha kliniki au hospitali.

Timu ya madaktari wanafanya upasuaji. Wamevaa nguo za bluu na kofia ya kijani. Nuru kali inaangazia eneo la upasuaji. Vifaa za matibabu zimezunguka. Hali hii inaonekana makini. Maisha ya mtu yanaweza kuokolewa.

Ni gari la kliniki ya simu, beyond zero mobile clinic , ina nembo ya matibabu. Picha ya ndani ya kliniki inaonyesha mgonjwa. Njia nyekundu, inaonekana mbele. Anga, linaonekana wazi. Huduma hii inasaidia watu wa kijiji hiki.

Kliniki ya rununu inayoitwa Beyond Zero Mobile Clinic. Watu wamekaa wakisubiri nje ya gari hilo kubwa. Daktari mmoja amesimama kwenye ngazi akishuka kutoka kwa ndani. Bendera yenye nembo ya We inaonekana wazi.

Kundi la watu, wakiwemo viongozi wakiwa wamekusanyika karibu na gari jeupe lenye alama ya msalaba ya buluu, likionekana kuwa kituo cha matibabu kinachotembea. Watu wengi wamevaa suti rasmi. Gari linafunguka kuelekea upande mmoja, likionyesha ndani yake. Kuna viti vyekundu vikiwa vimepangwa mbele ya gari. Mazingira yana miti na anga safi.

Gari dogo imechapwa rangi nyeupe na kijani ikionyesha nembo ya curex . Juu kuna chuma cha kubebea mizigo. Kuna ngazi ndogo upande wa nyuma. Gari limesimama kwenye udongo mwekundu. Kuna pipa jeusi karibu.

Gari kubwa jeupe, linaonekana limeandikwa mobile clinic. Kuna mabango mawili ya go bank, ya kijani. Ngazi imewekwa kando. Chini ni udongo mwekundu. Gari, linaonekana jipya. Hii ni kliniki inayotembea. Watu wachache wako nyuma. Huduma za afya zinatolewa.

Wataalam wa afya watatu wakisaidia watu nyumbani. Wamevaa fulana za bluu na wanafanya ukaguzi wa kiafya. Bango la APC linaonekana ukutani. Inaonekana kama ziara ya afya ya jamii. Wanatoa msaada muhimu.

Kliniki ya simu, Beyond Zero Mobile Clinic. Watu wengi wamekusanyika hapa. Gari lina nembo ya matibabu. Huduma za afya zimeletwa karibu. Hii ni muhimu kwa jamii. Anga linaonekana wazi na shwari.

Mkutano wa umma unaonekana. Watu wanashika mabango mawili marefu yanayohusu macho. Bango moja lina neno your eyes na lingine world sight day daktari amevaa koti jeupe anaonekana katikati. Kundi kubwa la watu liko nyuma.

Mikono miwili iliyovaa glavu za pinki. Mkono mmoja unashika kioo kidogo cha meno mwingine unashika kibano. Vifaa hivi hutumika na madaktari wa meno. Asili ya picha hii ni buluu hafifu inaonyesha utaalamu muhimu. Vifaa hivi husaidia sana.

Wataalamu wawili wa afya wakifanya upasuaji au matibabu ya meno kwa mgonjwa. Wote wamevalia mavazi ya buluu ya upasuaji, glovu na kofia za kujikinga. Mmoja wao ana miwani maalum yenye taa. Mgonjwa amelala chini akipokea matibabu.

Zana tano za daktari wa meno. Zote zinaonekana kung'aa. Zimetengenezwa kwa chuma. Zinajumuisha kioo kidogo, doano na vifaa vya kuchimba. Zinafaa kwa kazi ya kitaaluma.

Kulinganisha meno kabla na baada ya matibabu. Sehemu hajui inaonyesha meno yenye rangi ya njano na madoa. Sehemu ya chini inaonesha meno meupe na safi. Ni mfano wa uboreshaji wa meno.

Mtu akila fimbo ya miwa. Mdomo na meno yake yanaonekana wazi. Kuna shanga za rangi mbalimbali shingoni mwake. Ngozi yake inaonekana nyeusi. Ni shuguli ya kawaida, miwa ni tamu, anafurahia.

Daktari wa meno, amevaa koti jeupe la maabara, nguo ya buluu ndani na glovu za buluu mikononi. Anashika mfano wa taya ya brashi nyekundu. Anaonyesha jinsi ya kusafisha meno, mandhari ya nyuma inaonekana kuwa kliniki.

Kinywa kikifunguka kidogo. Kikifichua meno meupe na safi. Midomo ni mimine yenye rangi ya kahawia na mng'ao. Kichwa kimekatwa inatoa hisia ya tabasamu au kicheko.

Eneo lililofurika. Watu wengi wanatembea kwenye maji meusi yanayofunika magotini. Baadhi yao wamebeba mizigo. Nyuma kuna majengo yakionyesha kuwa ni eneo la makazi. Hali inaonekana kuwa ngumu kwa wakazi. Rangi ya maji inaonyesha udongo mwingi.

Gari la kijani la 911 group . Askari mwneye ngao na kofia amesimama nyuma ya gari hilo. amevalia sare za kijani. Barabara na miti vinaonekana kwa umbali. Hali ya hewa inaonekana kuwa ya mawingu. Ni huduma ya usalama. Wako kazini.

Kiongozi wa Msalaba Mwekundu akisaidia watu wawili kuvuka maji mengi. Watu wengi wamesimama nyuma wakiangalia, wengi wamevalia nguo za kawaida. Inaonekana ni eneo la mafuriko. Wasaidizi wanajitolea. Ni tukio la huruma.

Wasima moto wanne wamevaa sare maalum na kofia ngumu. Moja ana kifaa mkononi kuna moshi unaotoka kwenye mlango wa jengo wa kijani. Wote wako tayari kupambana na moto huyo ni kazi hatari sana, wanajitolea kusaidia.

Wahudumu wa afya wakiwa wamevalia mavazi meupe ya kujikinga. Wanasukuma kitanda cha mgonjwa kuelekea ndege ndogo. Kitanda hicho kina kifaa maalum cha kutenge mgonjwa . Inaonekana ni usafirishaji wa mgonjwa hatari. Hii inaonyesha umakini mkubwa.

Gari la wagonjwa jeupe linaonekana. Neno Ambulance limeandikwa mbele. Kuna msalaba wa buluu juu. Taa za dharura ziko hapa. Bampa nyeusi imewekwa. Nambari ya gari ni KDQ 090 B. Gari ni la Toyota. Miti ina vichaka vimezunguka. Hali inaonyesha kuwa huu tayari ina huduma.

Wanaume watano wamesimama mbele ya lori. Wanne wao wamepokea mifuko ya msaada. Bango kubwa linaonyesha mradi wa ukame. Ni Kenya Emergency Drought Response. Huu ni msaada wa kibinadamu. Wanaonekana wanyenyekevu. Hali yao inahitaji msaada.

Watu wamevalia fulana nyekundu zilizo na alama ya msalaba. Watu hawa wanaonekana kusadia wengine. Wanatembea katika maeneo yenye mafuriko. Maji yana rangi ya kahawia na yana matope. Kuna majengo nyuma. Inaonekana kuwa oparesheni ya msaada wa maafa. Wengine wanabeba vyombo vya manjano.

Mwanamke aliyevaa sare ya zimamoto, akiwa amesimama mbele ya gari kubwa jekundu la zimamoto. Ana kofia ya njano kichwani na ana vifaa begani. Mkononi, anashika kifaa chekundu. Mandhari ya nyuma inaonekana kuwa nje. Kuna gari lingine kushoto.

Soko lenye mazao mengi. Kuna karoti chungu nzima, nyanya, viazi na vitunguu. Mboga mbichi zimetandazwa vizuri zikionyesha rangi tofauti. Kuna baadhi ya matunda pia. Wateja wanaweza kuchagua bidhaa wanazozipenda. Inaonekana freshi sana.

Ni eneo la msitu uliokatwa miti kwa kiasi kikubwa, huku moshi au vumbi likipaa angani. Kuna barabara ya udongo inayopita katikati ya eneo hilo na miti mirefu inaonekana pembeni.

Mikono ya mtu ikimimina sabuni ya maji kutoka chupa kwenye kiganja chake. Finyezi ya maji ya kijani inaonekana. Chini yake kuna sinki jeupe na bomba la maji la rangi ya bluu na fedha. Mtu anajitayarisha kunawa mkono.

Maabara ya kisasa. Vifaa mbalimbali vya kisayansi vimepangwa juu ya meza ndefu. Kuna kabati nyeupe za kuhifadhia vitu chini na juu. Vifaa vingine vya kupima viko tayari kutumika. Kuta zinaonekana safi na nadhifu.

Jengo la hospitali. Limeandikwa accident emergency centre . Kuna gari la kubebea wagonjwa aina ya Nissan. Watu kadhaa wamesimama karibu na mlango, mmoja amekaa kwenye kiti cha magurudumu. Jengo linaonekana safi, limepakwa rangi nyeusi. Inaonekana kuna shughuli nyingi.

Mwanamke aamesimama ndani ya chumba. Anatazama dirishani. Amevaa shati jekundu na suruali nyeupe. Mashine ya x-ray ipo karibu yake. Chumba kina vifaa vingi. Dirisha lina matone ya maji au vumbi. Rangi ya kuta ni nyeupe. Hali inaonekana shwari.

Eneo la kusubiria katika kituo cha afya. Kuna kiti cha matibabu cheusi na nyeupe, milango miwili moja ya buluu na mwingine umeachwa wazi inaonekana kwenye ukuta wa matofali. Kuna mabango kuhusu afya ya macho. Sakafu ina vigae vyeupe.

Kifaa cha kusaidia kusikia. Kifaa chenyewe kipo kwenye kifungashio cha plastiki. Sanduku lake jeupe pia linaonekana likionyesha maelezo ya bidhaa kama: behind the ear, auxillary hearing earphone . Cable ya kuchaji ipo karibu. Inaonekana kipya.

Chupa kubwa ya plastiki yenye rangi nyekundu. Lebo ni Faholo Antiseptic. Maelezo ya matumizi na viungo vimeandikwa kwa kingereza. Kiasi ya lita tano imeonyeshwa. Tarehe ya kutengenezwa pia imeonyeshwa. Bidhaa hii inatumika nje ya mwili.

Gari la kubebea wagonjwa limesimamishwa kwenye eneo la wazi. Nyuma imefunguka. Gari ni la rangi nyeupe na mistari ya kijani likionyesha Ambulance government of Kajiado . Nyuma kuna jengo ndogo. Mwanamke mmoja ameketi kwenye kiti mbele ya jengo. Anga ni safi na kuna vivvuli vya miti barabarani.

Chumba cha uchunguzi. Mashine ya ultrasound ipo katikati. Skrini yake inaonyesha picha. Kulia, kuna kitanda cha wagonjwa kilichofunikwa. Kimeegeshwa kwenye mbao. Kushoto kuna kiti cha mbao chenye vitambaa. Pia kuna ndoo nyekundu na sanduku la vifaa vya gate care .

Kifaa cha kupimia sukari ya damu, On Call Plus. Kifurushi chake kikuu kiko upande wa kushoto. Vipimo viwili vidogo viko kulia. Vifaa hivi hutumika kufuatilia afya. Ni muhimu sana kwa wagonjwa wa kisukari.

Kitanda cha uchunguzi cha hospitali chenye rangi nyeusi na fremu ya chuma. Ukuta nyuma yake una rangi tya kijani kibichi, upande wa kulia kuna kaunta yenye vifaa vichache vya matibabu, sakafu inaonekana kuwa na vigae, chumba kinaonekana kuwa cha kliniki au chumba cha matibabu. Kitanda kinaonekana kutumika sana.

Mtoto mchanga amelala kwenye kitanda cha hospitali. Amefunikwa blaketi la rangi nyingi. Vifaa vya matibabu vimeunganishwa kwake. Ukuta una rangi ya pinki. Ni jumba cha wangonjwa inaonyesha utunzaji.

Kabati la matibabu, ina draw nyingi zenye vipini vyekundu. Juu kuna sehemu ya kuwekea vitu vya nguzo vyenye miguu. Chini kuna magurudumu na mapipa mawili ya takataka. Rangi kuu ni kijivu na buluu.

Mashine ya matibabu yenye mwanga wa bluu. Skrini inaonyesha namba mbalimbali. Kuna nguo nyeupe iliyofunikwa juu. Chumba kikionekana kuwa cha hospitali au kliniki. Vifaa vingine vipo pembeni. Rangi kuu ni bluu.

Bango la uhamasishaji kuhusu afya ya akili. Maneno May Is Mental Health Awareness Month yameandikwa kwa herufi kubwa. Chini yake kuna orodha ya mambo manne ya kutosema kwa mtu aliyeshuka moyo. Mwanaume ameshika kichwa chake.

Bango la uhamasishaji kuhusu afya ya akili. Inaonyesha kijana mmoja ameketi kwenye kiti akishuka kichwa chake akionekana kuwa na wasiwasi. Juu ya kichwa chake kuna mchoro wa mistari iliyochaganika. Bango lina nembo ya waziri wa afya. Uchumbe wake unasema " wakati umefika wa kuazisha mazungumzo ya kawaida kuhusu afya ya akili".

Tangazo kuhusu afya ya akili, linaonyesha daktari amechoka. Kuna ujumbe siku nane zimesalia Oktoba kumi, mwaka wa elfu mbili ishirini na nne. Pia linauliza, je wajua magonjwa ya akili ya kawaida, mahali pa kazi yanajumuisha nini? Chini kuna alama ya Johson and Johson.

Miguu miwili imefungwa minyororo mizito. Viatu vya buluu vimevaliwa. Kufuli kubwa linaonekana upande mmoja. Chini ni ardhi ya kahawia. Suruali nyekundu nyeupe zimevaliwa. Hali inashangaza.

Muuguzi amechoka sana. Amekaa chini. Amevaa sare za bluu na barakoa yake imeshuka kidevuni. Mikono yake imeungana kama anaomba. Anaonakena kuwa na huzuni au mawazo mengi.

Ni chupa na sanduku la dawa kutoka HealthAid. Sanduku ni jeupe na kijani likionyesha jina la bidhaa na idadi ya vidonge. Chupa ni ya kahawia iliyokolea ikiwa na lebo inayofanana na sanduku. Zote zinaonyesha kuwa ni one a day, easy to swallow . Hizi ni virutubisho vya afya.

Pakiti nyingi za, panadol. Zote zina rangi ya bluu na nyekundu. Vidonge vyeupe vimetapakaa mbele. Dawa hii inajulikana sana. Unaweza kumeza kirahisi. Huu ni mfumo wa kimatibabu. Bidhaa zimepangwa vizuri.

Kisanduku cha dawa ya Vitamin B5 kutoka kampuni ya Health Aid. Kisanduku kina rangi nyeupe na mistari ya buluu. Maelezo juu yake yanaonyeshwa vizuri kwa ajili ya kutolewa polepole. Pia imeandikwa kuwa ni vegan na kuna vidonge thelathini ndani.

Mtu mzima anampea mtoto vidonge viwili vya buluu mdomoni. Uso wa mtoto unaonekana wazi macho yake yanatazma juu. Kidonge kimoja kiko karibu na pua na kidonge kingine kipo karibu na mdomo.

Daktari anachanja mtoto. Amevalia barakoa na miwani. Mtoto amevaa shati la rangi nyingi. Karibu nao, kuna chupa imeandikwa Malaria Vaccine. Hali inaonekana makini. Afya ni ya muhimu.

Mtoaji wa huduma za afya, anatoa chanjo kwa msichana. Mtoaji, amevaa barakoa na glavu. Msichana anatabasamu usoni. Sindano inaingia begani. Hii ni muhimu kwa afya. Hali inaonekana shwari.

Mwanamke akimpatia mtoto dawa mdomoni. Watu wengi wamevaa barakoa. Wamekusanyika karibu. Kuna viti vichache. Inaonekana ni kampuni ya chanjo au matibabu. Watu wanapata huduma muhimu sana. Ni tukio la afya.

Mkono wa mtu mzima ukimpatia mtoto mdogo chanjo ya mdomo. Tone la dawa linaonekana likidondoka kwenye kinywa cha mtoto ambaye amelala chali. Amevaa nguo ya rangi ya bluu na manjano. Mgongo wa mtu mzima unaonekana ukiwa wazi na vazi la njano na nyeusi lenye mapambo.

Mtoto akiosha mkono wake kwenye kituo cha kunawa cha kijani. Amevaa barakoa nyeupe. Mtoto mwengine pia yuko nyuma. Ni mfumo rahisi wa usafi wa umma. Baadhi ya watu wanaonekana kwa umbali wakiendelea shughuli zao.

Dkatari wa meno. Amevaa kofia ya buluu, maski na ngao ya uso akimhudumia mtoto. Mtoto amelala kwenye kiti cha daktari wa meno na amefunikwa blanketi la njano. Daktari anatumia vifaa vya meno kumchunguza mdomo. Vifaa vingine vya matibabu pia vimo mezani.

Vifaa vya matibabu. Neno malaria limeandikwa kwa herufi kubwa. Kuna chupa ya dawa ya sindano, vidonge vya buluu na nyeupe zinatapakaa. Sindano imeandaliwa, hii inaonyesha matibabu. Afya ni muhimu sana

Daktari anamtibu mgonjwa, amevaa koti jeupe akimchunguza mguu. Mgonjwa amelala kitandani, amefunikwa blanketi jekundu. Kuna vifaa vya matibabu yamewekwa mezani. Daktari anaonekana makini sana. hali ya matibabu inaendelea vizuri.

Mkono wa mtu aliyejeruhiwa au kufanyiwa upasuaji. Kuna nyuzi za kushona na alama za dawa ya kuua vijidudu. Ngozi ina rangi ya kahawia. Mkono umelala juu ya kitamba cha bluu.

Mashine ya mazoezi ya uzito. Ni rangi nyeusi, imara na ina viti vya ngozi. Kuna diski ya uzito kwenye nambari kumi, bendi nyekundu zimefungwa chini zikionyesha uwezo wa ziada. Mazingira yanaonekana ya mazoezi. Ni kifaa muhimu kwa kufanya mazoezi ya nguvu.

Bondia akipigwa ngumi usoni, jasho linaruka kutoka kwenye uso wake. Ana glavu za ndondi zenye rangi nyekundu na bluu. Macho yake yamefunga, ni wakati wa mapigano makali.

Mchezaji wa mpira wa mguu, akiwa amelala chini kwenye nyasi, amevalia soksi ndefu nyekundu na buti za mpira. Anashika mguu wake akionyesha maumivu au jeraha. Mpira mweusi na mweupe uko karibu naye.

Mguu wa binadamu, unaonekana kuvimba na kuonyesha maumivu. Rangi nyekundu na njano zinaonyesha eneo lililoathirika. Mifupa inaonekana kwa wazi. Ni picha la kielelezo cha tatizo ya kiafya.

Mmea wenye majani makubwa labda ma mboga. Majani yanaonekana kuwa na madoa meupe. Jiwe kubwa la rangi ya hudhurungi pia linaonekana chini ya mmea huo. Ukuta wa rangi ya kijivu pia unaonekana nyuma.

Mimea mingi ya kijani kibichi yenye majani makubwa inayofanana na migomba ikiota. Mbegu za matunda zinaonekana zikining'inia juu. Nyuma yake kuna majani mengine ya rangi ya manjano na jengo ndogo. Anga ni bluu safi. Inaonekana asili na yenye mimea.

Miti mirefu. Matawi yake yameenea angani. Majani mabichi yanang'aa. Mwangaza wa jua umepenya. Anga linaonekana wazi. Hii ni sehemu ya msitu. Uzuri wa asili umetawala. Ndege wanaweza kuishi hapa.